Mwananchi amesimama kwenye dawati la taarifa akizungumza na mhudumu wa huduma kenya aliyevaa barakoa huku kompyuta ikitumika kutoa msaada. Utoaji wa huduma unaendeshwa kwa utaratibu na kuzingatia tahadhari za kiafya.

Hii ni mchezo wa watu kati ya timu mbili za wanawake, timu moja inafaa sare za kijani nyingine, nyekundu na nyeusi, wachezaji wanaruka kuzuia mbira ikivuka.

Katika muundo huu, mikono miwili yenye imeshikana kwa imara, ndani ya duara la njano na mpaka mwekundu, chini ya mikono hii kuna maandishi ya dhahabu yanayosema tuko pamoja yakisisitiza ujumbe wa umoja.

Mashabiki waliovaa jezi za njano zenye bango la Tusker wamesimama kwa furaha wakishangilia kwa mikono juu, wakionyesha usaidizi na upendo kwa timu yao katika mazingira ya uwanja wa michezo.

Wachezaji waliovaa fulana zenye maandishi ya Ushindi wanashangilia kwa nguvu uku wakinyanyua kombe la dhahabu, wakionekana kufurahia mafanikio yao ndani la jumba la michezo la serikali lililojaa mashambiki.

Wanawake wawili wapo kazini. Mmoja amesimama mbele ya meza yenye mabasha yeye iliyojaa magadi nyingi za rangi ya njano. Mwingine yupo kando akitasama karatasi mkononi. Wafanya kazi wengine wapo nyuma wakifanya kazi kwa kompyuta. Mazingirz yanadihirika kuwa ni ya ofisi yenye utuliu na mjakato wa huduma unaendelea.

Wachezaji wanne wa kikosi cha mpira wa vikapu cha wanawake cha Kenya wamesimama kwa furaha wakiwa wamevalia sare rasmi za timu na kushika mipira miwili ya michezo huo wakitabasamu kwa ushidi maandalizi ya mashidano.

Mawakili wapya wamevaa mavazi rasmi wakiwa mbele ya jaji, wakila kiapo kwa kutumia vitabu vya kidini, huku wengine wakisimama kwa pamoja kwenye picha ya ukumbusho baada ya sherehe ya kuapishwa.

Nembo ina rangi nyekundu yenye jiwa mweusi aliyeshika tawi la mzetuni ishara ya amani. Chini yake kuna maandishi ya jubilee kwa herufi kubwa na maneno mbele pamoja yanayoashiria ushikamano na maendeleo ya pamoja.

Tanki nyeusi ya maji imewekwa juu ya jukwaa la chuma lililoinuliwa karibu na jengo la serikali ikiwa na Bomba la plastiki ya kijani kwa ajili ya usambazaji wa maji

Wafanyakazi wa huduma Kenya wamevaa sare na barakoa. Wameketi kwenye kaunta wakitumia tarakilishi kuhudumia wananchi kwa ufanisi wakizingatia kanuni za kiafya na utoaji wa huduma bora za serikali kwa umma.

Kocha pamoja na wachezaji sita uwanjani wakiwa kwenye harakati za kuwania mpira mbele ya mashabiki wengi walioketi majukwani, mechi inaonekana kuwa ya ushindani mkubwa.

Watu wamevalia mavazi ya rangi ya taifa la Kenya wakishangilia kwa furaha wakiwa wameshikilia bendera kubwa ya Kenya huku wakionekana kuungana kwa uzalendo na mshikamano katika tukio la taifa au michezoni.

Amevalia jezi nyekundu akiruka kwa nguvu kwenye mashindano ya kuruka bali uwanzani. Waamuzi na watazamaji wachache wakiwa wamekaa pembeni wakifuatilia kwa makini hatua zake.

Wachezaji wa timu ya taifa wa mpira ya vikapu ya Kenya wamesimama mstari moja wakiwa wamevaa sare rasmi, nyuma yao kuna bendera ya taifa na maandishi ya jina la nchi yao ikionekana kwenye skrini kubwa.

Mashabiki wa timu ya fc Leopards wakiwa na furaha tele wakishangilia kwa kelele huku mmoja wao akiwa ameshikilia bango lenye maandishi ya Wa kokola kuonesha mshikamano ma mashabiki kutokana eneo hilo.

Katika banda lenye nembo ya huduma mashinani watu wakiwemo watoa huduma na wananchi wamekusanyika kwa ajili ya huduma mbali mbali wananchi wanahudumiwa mezani kuashiria kituo cha kutoa huduma za umma.

Kuna paspoti mbili za kenua, moja ya zamani ya rangi ya samawati iliyokolea ingine mpya ya jumuia ya afrika mashariki zikiashiria mabadiliko ya kitambulisho vya kusafiri ya abiria.

Wafanyikazi wakiwa wameketi kwenye dawati wanahudumia wananchi kwa kutumia kompyuta wakiwa wamevalia sare za Huduma Kenya na barakoa ka usalama wao kiafya.

Watu kadhaa wamekusanyika kwenye mkutano au arsha wameketi mbele ya meza ndefu iliyofunikwa. Mapango yenye vinembo na maandishi yanaonekana nyuma yao, viti vingi tupu vimepangwa mbele yao.

Mwanamke na mwanaume anayeonekana kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta wanatabasamu na wakishikana mikono wakionekana kufurahia. Wote wawili waonyesha furaha labda wakiwa katika tukio la umma au kisiasa.

Kuna tingatinga kubwa, la undai hapo limeengeshwa karibu na mabomba eneo hilo linaonekana kuwa tuvuti ya ujenzi, huku majengo yakionekana kwa umbali kazi inaendelea.

Mashabiki wamevalia jezi za kijani wakishangilia kwa furaha barabarani, wakiwa na ngoma, vuvuzela na miwani mikubwa ya mapambo wakionyesha ushabiki wao wa kiu.

Viongozi wawili wa kisiasa wanasalimiana mbele ya wanaharakati wawili waliovalia majoho ya mahakama. Tukio hili linaashiria marithiano na nia ya kufanya kazi pamoja.

Hati hii ni cheti cha kuzaliwa katoka Kenya kilichotolewa eneo la embu ( west). Inathibitisha kuzaliwa katika hospitali ya Embu kilicho sajilliwa tarehe 28 na kuthibitishwa na afisa msaidizi wa usajili.

Wachezaji wa timu mbili, wakiruka kuwania mpira wa kichwa uwanjani, huku mashabiki wachache wakiwa wameketi kwenye viti vya uwanjani wakifuatilia mchezo kwa umakini. Timu moja imevalia jezi za manjano, nyingine nyekundu.

Kiongozi mkuu anatia saini hati rasmi mbele ya maafisa wa mahakama na wageni mashuhuri katika halfa yenye uzito wa kitaifa inayohusisha viongozi wa ngazi za juu kwa serikali na idhara ya mahakama.

Mashabiki wa mpira ya miguu, wamekusanyika jukwani wakishanilia na kupeperusha bendera ya timu yao. Wamevalia jezi za rangi ya buluu na nyeupe kuashiria ushirikiano wao na timu wanayo shabikia, mandari yanaonyesha ari na msisimko wa mashabiki.

Wachezaji wa mpira wakikapu ya wanawake wamekusanyika kando ya wanza wakipanga mikakati, wanajiandaa kushirikana na nguvu.

Wanaume wamesimama kwenye jukwaa lenye nembo ya ODM. Moja anazungumza huku wengine wakimsikiliza. Wamevalia nguo rasmi kuashiria kampeni au taarifa ya serikali.

Wachezaji wawili wa soka wanapambana kupiga mpira kwa kichwa. Uwanja umejaa viti vyenye rangi nyekundu kijani na nyeusi huku mashabiki wakiwa wamesimama. Mechi hii inaashiria kampeni ya serekali kwa uwanja wa serekali.

Katika tukio rasmi, wanaume mmoja amevaa suti akisalimiana na mchezaji wa kandanda aliyevaa jezi nyekundu huku kukiwa na nembo ya KDF,hii inaashiria mkataba au uhamisho wa mchezaji.

Kampeni ina lenga kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia miradi midogo midogo kama biashara ya chakula kuonyesha uongozi wa karibu na wananchi na kuimarisha ushawishi wa Millicent Omanga.

Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa nyayo labda ni mkutano wa kisiasa au tukio la spoti. Wengi wao wanaonekana kushangilia kuonyesha ushiriki mkubwa.

Watu wanapata huduma kwenye kaunta za huduma center. Wanawake na wanaume wamekaa kusubiri kusaidiwa na maafisa wa serekali, hii inaonyesha ufanisi wa huduma za umma.

Rais wa zamani, Uhuru Kenyatta, anazungumza na majaji akiwa amevalia majoho na wigi rasmi. Mazingira haya yanaashiria shughuli za serikali na mfumo wa mahakama.

William Ruto akiwa ameshika bibilia anahutubia umma huku mke wake Mama Rachel Ruto akisimama kando yake. Hali hii inaashiria tukio rasmi la serikali kama vile uapishaji.

Watu wameketi mezani wakijaza na kutia sahihi fomu, huku wakihudumia wananchi waliofika kupata huduma za serikali katika mazingira ya kijijini, wakizingatia utaratibu wa usajili na ufuatiliaji wa taarifa muhimu.

Mashabiki waliovaa sare za timu wamesimama wakishangilia kwa mikono juu, wakionyesha furaha na mshikamano wakati wa tukio la michezo linalowaleta pamoja katika mazingira kufurahisha na kijamii.

Bwana Ouma afisa wa serikali anatoa maelezo kwa wananchi waliofika kupata huduma ofisini kwake, anawaelekeza kuhusu taratibu muhimu, hali hii inawakilisha utoaji wa huduma za umma.

Raila Odinga anatoa alama za vidole katika ofisi ya umma, akiashiria mchakato wa usajili au utambulisho unaofanywa na serekali kwa wananchi wake.

Watu kadhaa wamekusanyika uwanjani, pengine ni mkutano wa kisiasa au spoti ,wengi wao wanaonekana kushangilia ishara ya ushiriki katika maswala ya utawala au spoti .

Umati wa watu umejaa viti vya uwanja, wakiwa na shauku na furaha. Wengi wamevaa rangi nyekundu zenye nembo za KDF, ikionyesha mshikamano wa serikali au jeshi. Hali ni ya mazungumzo na mshikamano mkubwa.

Mashabiki wamevalia mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya wakiwa wamejaa kwenye viti vya uwanja, wakiimba na kushangilia huku wakipiga makofi kuunga mkono timu ya taifa ya mchezo wa raga.

Watu wengi wamekusanyika uwanjani,.uenda ni mkutano ya kisiasa au tukio la spoti , wengi wao wanaonekana kushangilia kuonyesha ushiriki katikati maswala ya utawala.

Watu wengi wamekusanyika katika ofisi ya umma wakingoja huduma kutoka kaunta mbalimbali. Mazingira haya yanaashiria shughuli za kiserikali au utoaji wa huduma za umma kwa wananchi.

Wanaume wawili wanatembea mbele ya jengo la serekali wakitabasamu. Wamevalia suti nadhifu wakionekana viongozi muhimu, wamezungukwa na walinzi kuashiria umuhimu wao katika utawala.

Watu wengi walio valia fulana na kofia ya rangi ya samwati wamesimama wakiweka mikono yao juu, wanahudhuria mkutano wa hutubio la kiserikali kwa shauku na mshikamano. Mazungumzo yanahusiana na maswala ya kiserikali na ushirikiano wa kijamii.

Mashambiki wa Bandari wanashangilia kwa hamasa wakiwa wameshika bendera zao za samawati. Wanafurahia mchezo huku baadhi wakiwa wamevalia jezi za timu yao.

Huu ni ukurasa wa sera ya tume ya huduma za mahakama nchini Kenya, unaohusu nafasi za mafunzo kazini. Hali hii inaashiria shughuli za serikali hasa ndani ya mfumo wa mahakama.

Mwanaume amesimama huku akiwa amesika hati ya kusafiri ya kenya akionyesha utamburisho wa kiserikali. Hii inashiria mazingira inayohusiana na huduma au nyaraka za serikali.

Hati hii ni risiti ya malipo ya pasipoti kwa jina Evans Kipchirchir, tarehe ya maidi ikiwa ishirini na tano, oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na nne, katika ofisi ya uhamiaji, Nairobi.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa miguu kimekimbia uwanjani wakiwa wamevalia jezi za timu yao, tukio hili linaashilia mazoezi au mchezo wa mpira wa miguu.